Magari mengi yamepangwa katika laini refu. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Kati ya hizo rangi ni nyeupe, nyeusi, kijivu na samawati.

Magari mengi ya aina tofauti tofauti yamepangana vyema kando ya barabara. Magari haya yana rangi mbili tofauti. Magari mengine yana rangi nyeupe na mengine, rangi nyeusi.